Mwanariadha Nancy Chelangat Koech hujihusisha katika mbio ili kuweza kuhamasisha wanafunzi, na kuwapa elimu iliyostawi kwa kutumia pesa alizozishinda ili kusaidia watoto wenye ulemavu wa kuona.

Wanafuzi waeze kuelewa kusiana na funzo fulani kama ile hadidhi ya nuhu na safina. Wachoraji wamejitwika jukumu la kuchora maelezo tofauti iliwaeze kueleza saidi na kutengeneza picha katika akili ya mwanafunzi.

Wasomi hujifunza kuwa usafiri ni hua katika njia tofauti tofauti kama vile kutumia lorri, treni, au gari moshi na baiskeli kulingana na uwezo wa msafiri au kiasi cha mzigo ili mradi mzigo au msafiri aweze kuwasili waendako.

Jengo katika shule hutumika katika shughuli tofauti tofauti. Kama mengine hutumika kama madarasa ambayo wanafunzi hutumia kusomea na mengine huwekwa vitabu ambavyo huitwa maktaba ambapo wanafunzi hutumia wanapo hitaji.

Katika sekta ya elimu. Serikali imetumia njia tofauti tofauti kama ujenzi wa madarasa mapya, na kutumia vyuma kutokana, kutoka kwa watu tofauti ili kutengeneza nguzo dhabiti katika shule, ili shule ieze kuendelea kwa muda mrefu.

Wanafunzi katika gredi ya pili hutumia kitabu cha nyota ya kiswahili ili kuelewa vyema kiswahili wanayofunzwa na mwalimu kutokana na mtaala unaozingatiwa kwenye kitabu hicho.

Sekta ya elimu. Faili hutumiwa sana na wanafunzi hadi kwenye ofisi ili kuweka karatasi muhimu ama matokeo yanayohitajika mbeleni katika maisha ya mwanafunzi itajika.

Katika sekta ya elimu wanafunzi uhitaji madawati ili waweze kuandika, kusoma na kuketi ili waweze kunakili kile wanachofunzwa kwenye madaftari yao ili waweze kupitia baadae wanapotarajia kutahiniwa mitihani.

Mtaalamu mpya wa elimu uliofunguliwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu nae waziri wa elimu umeezesha wanafunzi kujitwika katika kusoma Sana ivyo walimu wamepunguziwa kazi ya kuwaangalia na kufuatilia wanavyofanya wanafunzi.